Kuna jamaa ambaye amevaa sweta. Kiatu yake ya. Kiatu yake ya kwa.

ng'ombe imeweza kusimama kwenye nyumba yao ya maziwa. Unapata mmoja ambaye anaangalia. Kando kuna chakula ambayo inaletewa.

Mwanaume mmoja anaeza kufanya

Huku ni soko, wameza kuweka vibanda tofauti tofauti ili chakula iweze kuwekwa. Kwa mfano, hizi imeweza kuwekwa juu iliyoiva na ambayo bado. Pia kuna vibanda vya nyanya.

Gari moja ambaye imesimama nani ya rangi nyeusi, limeezwa kuweka ndizi juu , zimeweza kupangwa vizuri sana na pia kuna maganda yake.

Tunaangalia upande mwingine tunaona

Huku ni shambani. Kuna mimea ambayo imepandwa. Kwa mifano ndizi. Inaweza kuwa na mazao mengi inayoleta chakula.

Ndizi zilizo kuwa na mazao bora. Huweza kutolewa kwa shamba na ikapangwa. Kuna watu ambao wamesimama wakiziangalia na wengine wamezishika.

Kuna ndizi ambazo zimeakwa

Wanawake wamekaa chini na wanawake wawili wana panga. Wako chini. Mmoja wao ana kisu.

Kuna mwanaume moja ako shamba hapa ametokeza kushughulikia na kusapoti.

Kuna mtoto anaonekana kuna